Hawa ni pundamilia, wako ndani ya mbuga la wanyama. Wana mistari nyeupe na nyeusi. Kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kwamba wakaazi katika eneo hilo hawajajihusisha na kuua wanyama.

Wanyama hawa wanajulikana kama punda milia. Ni wawili. Wana mistari nyeupe na nyeusi. Wako kwenye mbuga la wanyama. Kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kwamba wakaaji katika eneo hilo, hawajajihusisha na uuaji wa wanyama.

Katika eneo hili kuna mafuriko. Hii ni kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika sehemu hii. Mvua hiyo imeharibu vitu vingi kama vile manyumba ya watu na watu hawa wanajaribu kuokoa vitu kadha wa kadha kutokana na uharibifu huo.

Gari hili ambalo limesajiliwa kwa nambari KDH 783Y , limebeba watalii ambao wamekuja kuangalia wanyama kadhaa. Kuna simba ambao wanatembea kwenye mazingira haya. Kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kuwa watu katika eneo hilo, hawajajihusisha na uuwaji wa wanyama.

Katika maeneo haya, takataka mingi zimerundikana pamoja. Watu watatu ambao wamevalia koti za rangi ya kijani wanasaidia kwa kutoa takataka kwenye mto.

Wanadada hawa wanafanya shughuli mbali mbali ndani ya mto. Mto huu una maji machafu. Kwa kufanya vitendo hivi, watu hawa waweza kupata magonjwa mbali mbali, ambao huletwa na uchafu.

Wanyama hawa ambao ni wa rangi ya hudhurungi, wanajulikana kwa jina tembo. Kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kwamba wakaaji katika eneo hilo hawajajihusisha na uuwaji wa wanyama.

Mnyama huyu ambaye ako kwenye mbuga la wanyama anajulikana kwa jina simba. Ni wa rangi ya hudhurungi .Kunaonekana kwa mnyama huyu ni ishara ya kwamba wakaaji katika eneo hilo hawajihusishi na uuaji wa wanyama.

Eneo hili limejaa mafuriko. Hii ni kutokana na mvua kubwa ilionyesha eneo hilo. Mvua hii imeleta mandhara mengi kama vile kuanguka kwa miti na pia majengo mengine.

Lori ambalo ni la rangi nyeupe limeegeshwa hapa ili libebe takataka kutoka eneo hili. Kuna wanaume wawili ambao wanapandisha takataka juu ya lori. Wakaazi katika eneo hili wanaonekana kutupa takataka ovyoovyo.

Kando ya mto kuna takataka ambazo zimerundikana. Maji ndani ya mto ni machafu na yenye rangi nyeusi. Wakaazi katika eneo hilo, wanajihusisha kwa kutupa takataka ovyoovyo na kuchafua maji ndani ya mto. Kwa kufanya kitendo hiki, wakaazi wanaweza pata magonjwa kadha wa kadha, ambayo huletwa na uchafu.

Wanyama wawili wanaojulikana kama mamba, wamejitandaza juu ya mawe huku wakifurahia miale ya jua, kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kwamba mandhari haya yametunzwa kwa ajili ya wanyama hawa. Mamba hawa ni wa rangi ya kijivu.

Kuna takataka ambazo zimerundikana katikati ya mto. Maji ndani ya mto huo si safi. Kuna nyumba karibu na mto, ishara ya kwamba kuna watu wanakaa karibu na huo mto. Watu hawa hawajahifadhi mazingira yao, na wanaonekana kutupa takataka ovyo ovyo. Hiki kitendo chaweza kuwaadhiri wakaazi katika eneo hilo; kwa kuwa wanaweza kupata magonjwa mbalimbali.

Mto huu una maji chafu. Kando ya mto huu kuna takataka ambazo zimerundikana. Wakaazi wa eneo hii wanaonekana ya kwamba hawajazinatia usafi wa mazingira. Na kwa kutofanya hivi wanaweza adhirika kwa kupata magonjwa mbali mbali yanayotokana na uchafu.

Kituoni cha mbuni kuna mbuni wengi sana ambao wana rangi nyeusi. Wana shingo ndefu kupindukia na pia miguu mirefu. Wanyama hawa husaidia katika kuvutia watalii na kwa hivyo hii inawezesha ama inaimarisha uchumi wa kitaifa.

Katika mazingira haya, kuna takataka kando ya mto. Takataka hizi ni aina ya chupa. Ndani ya mto, maji yanaonekana yakiwa chafu. Hii ni ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hilo hawaja zingatia usafi, na kwa hivyo wanaweza kupata magonjwa mbalimbali yanayotokana na uchafu. Kuna wanaume wawili ambao wanaokota takataka hizo.

Mnyama huyu anaitwa swara , swara huyu ana rangi ya hudhurungi . Ana miguu minne, pembe mbili, maskio mawili, macho mawili, mdomo moja, mkia mmoja . Mnyama huyu anakimbia. Mazingira ambayo mnyama huyu yupo pana nyasi.

Kando ya mto kuna takataka ambazo zimerundikana pamoja. Maji ndani ya mto yanaonekana yakiwa chafu. Hii ni ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hilo, hawajazingatia usafi wa mazingira, na kwa hivyo wanatupa takataka ovyo na kuchafua mto. Kwa kufanya kitendo hiki waweza kuathirika kwa kupata magonjwa mbalimbali yanayotokana na uchafu.

Wanadensi hawa wako katika bato bato. Kuna wanadensi wa kike na pia kiume, kila mwanadensi wa kiume anacheza na wa kike. Wanaonyesha ubingwa wao kuwasilisha kabila ya Waluo. Mle ndani hamna watazamaji na pia hamna wachezaji ama wapiga ngoma.

Takataka zimekusanyika kando ya mto. Hii inaonekana ya kwamba wakaaji katika eneo hili hawajaweza kuzingatia usafi na kwa hivyo wamekuwa wakitupa takataka ovyo ovyo. Jambo hili laweza kuwaathiri wanaokaa katika ule mji ama yale mazingira kwa kuwa hizi takataka zaweza kuleta magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu.

Kwenye mbuga ya wanyama, kuna wanyama wanaojulikana kama vile punda milia. Wanyama hawa wana mistari nyeusi na nyeupe . Kuonekana kwa wanyama hawa, ni ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hilo hawajajihusisha na ujangili wa kuua wanyama.

Maeneo haya yamejaa mafuriko. Mafuriko haya ni kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika maeneo haya. Mafuriko yameweza kuleta madhara kama vile uharibifu wa nyumba na pia kuanguka kwa miti.

Kwenye maeneo haya takataka zimetapakaa kila mahali, hii ni kuonyesha ya kwamba wakaaji katika eneo hilo hawajazingatia usafi na wanatupa takataka ovyo ovyo. Kwa kufanya kitendo hiki wakaaji wanaweza pata magonjwa mbalimbali yanayotokana na uchafu. Kuna watu wawili ambao wanaokota takataka kutoka mahali hapo.

Katikati ya nyumba hizi, kuna mto ambao uko na maji chafu, hii ni kuonyesha ya kwamba wakaazi katika eneo hili, huchafua mto ule kwa kutupa takataka ovyo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakaazi, hawa hawajazingatia usafi kamwe, na hili, ama kutokana na maji chafu ya mto yaweza kuleta madhara makubwa kwa wakaazi hao.

Pundamilia wanapatikana katika kituo cha wanyama. Pundamilia hawa wanakunywa maji kutoka mtoni. Maji haya yanaonekana yakiwa si safi vile. Wanyama hawa wanapata maji kutoka ule mto. Maji haya yaweza kuwaletea madhara mbalimbali hawa pundamilia.

Mwanamke huyu ni mtalli anayemwongoza katika utalli wake ni mwanaume. Anajiyazamia twiga, Twiga huyu ana madoadoa ya kahawia ana shingo refu. Mtalii huyu anaonekana kufurahia anapotazama twiga na kwa hivyo tunaona twiga anavutia mtalii huyu.

Kwenye mbuga ya wanyama, tunaona mnyama anayejulikana kama vile twiga. Ana madoadoa ya hudhurungi. Kuonekana kwa mnyama huyu ni ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hilo wameweza kuzingatia au kuyahifadhi mazingira na hawajajihusisha na vitendo vya kuwaua wanyama hawa.

Wanyama hawa, wanaitwa pundamilia. Idadi ya wanyama hawa, ni nane. Wana mistari nyeupe na nyeusi. Wanyama hawa hupatikana porini. Wanyama au pundamilia wawili, wanakula nyasi, na wengine wanatembea.

Mvua, kubwa iliyonyesha na upepo mkali uliovuma, umeweza kuleta madhara, katika wakaaji wa eneo hili. Madhara ya kwanza ni kana kwamba nyumba zimeweza kubomoka, na watu wamebaki bila makao. Barabarani kuna mafuriko, na hivi, wakaaji, wa eneo hili, hawana namna ya kutembea.

Msituni hapa ,miti na mimea ingine inaonekana ikiwa imenawiri sana tunaweza kuona yakwamba watu wanao is ishi hapa ama karibu na hapa hawajakata miti ovyo ovyo. Kwa hivyo, msitu huu unachangia wanyama kuweza kupata makao yao na pia kuboresha hewa pahali hapa. Pia yanafanya mazingira kuonekana yakiwa rembo sana.

Kundi la watumbuizaji jukwaani ukumbini, linaonekana kuonyesha ubingwa wao kwa densi na nyimbo wakisisitizia jinsi ya kuhifadhi mazingira.

Kwenye mbua ya wanyama kuna tembo watatu. Tembo hawa ni wa rangi ya hudhurungi. Kuonekana kwa wanyama hawa, ni ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hilo, wanaweza kutunza mazingira. Kwa hivyo wanyama hawa, wanakaa bila wasiwasi.

Bato batone kuna wanasarakasi wanne. Wanasarakasi hawa wamevalia nguo zenye mistari nyekundu na nyeupe wanacheza michezo ya sarakasi. Pia kuna wacheza ngoma watatu ambao wanapiga ngoma kando yao kuna watazamaji ambao wameketi vitini kuweza kutazama michezo ile.

Mnyama huyu anajulikana kama vile nyani ana rangi ya kiijivu mnyama huyu anakula. Kuonekana kwa mnyama huyu katika mazingara haya ni ishara ya kwamba wakaazi wa eneo hilo wameweza kutunza mazingira na hawa jihusisha katika ujangili wa kuua wanyama.

Mnyama huyu anaitwa kifaru, ni wa rangi ya kijivu. Kuna wasimamizi wa wanyama pori watatu, ambao wamevalia nguo za kijani. Msimamizi mmoja, amemfunga mnyama huyu, miguuni kwa kutumia, kamba, wasimamizi wa wanyama pori wanajaribu kumwingiza, mnyama huyu ndani ya gari.

Kwenye mbuga ya wanyama kunaonekana mnyama mmoja anayefahamika kama vile tembo, mnyama huyu ni wa rangi ya hudhurungi, kuonekana kwa mnyama huyu ni ishara ya kwamba, eneo hio au mazingira hayo yameweza kutunzwa, na wakaaji katika eneo hilo hawajajihusisha, na kuua au uuaji wa wanyama.

Kituoni cha mbuni, mna mbuni wengi. Mbuni ni aina ya ndege ambaye ana rangi nyeusi. Ana shingo ndefu na miguu mirefu kupindukia. Mbuni hawa wako katika kituoni chao na hawa wanavutia watalii katika sehemu ile na kuimarisha uchumi wa taifa.

Katika mbuga ya wanyama, kuna wanyama wanaojulikana kama vile simba. Simba hawa wana rangi ya hudhurungi. Kuonekana kwa wanyama hawa ni ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hilo wametunza mazingira, na hawajajihusisha na ujangili wa kuua wanyama hawa.

Katika kituo cha wanyama kuna wanyama mbalimbali wakiwemo pundamilia na palapala. Pundamilia wanaonekana wakiwa wengi kituoni hiki na wana mistari nyeupe na nyeusi. Pundamilia hawa wanapendeza sana. Wanyama hawa katika kituoni husaidia kuimarisha uchumi wa kitaifa kwa kuwa wanafuvtia watalii.

Takataka nyingi zimerundikana katika sehemu hii. Kuna majengo ambayo yako karibu na takataka. Hii ni ishara ya kuwa wakaazi katika eneo hilo, hawajazingatia usafi na wanatupa takataka ovyo ovyo. Wakufanya hivi, waweza kupata magonjwa mbali mbali ambayo hutokana na uchafu.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wameungana pamoja ili waweze kuhifadhi mazingira kwa kupanda miti. Wamevalia koti za manjano na pia za kijani. Kuna wengine ambao wamevalia barakoa. Mmoja kati wa vijana hao ameshika mmea ambao atakaoupanda.

Kuna tembo wakubwa wawili na tembo mmoja mdogo. Tembo hawa wakubwa wana rangi ya kijivu na huyu mdogo ana rangi ya hudhurungi. Tembo hawa wakubwa wanapembe lakini huyu mdogo hana pembe. Wote wana milo.

Kwenye mbuga ya wanyama kuna mnyama anayefahamika kama vile pundamilia. Mnyama huyu ana mistari nyeusi na nyeupe. Kuonekana kwa mnyama huyo ni kuonekana ya kwamba au ni ishara kuwa mazingara haya yamehifadhiwa.

Msichana huyu ametandika leso chini ya mti. Anapunga hewa mahali pale. Ana matunda kama vile strawberry na pia zabibu. Anafurahia hewa na anafurahia mazingira yale.

Kwenye mbuga ya wanyama kuna mnyama anayefahamika kama vile twiga, mnyama huyu ana madoadoa ya hudhurungi kuonekana kwa mnyama huyu ni ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hilo wamehifadhi mazingira haya.

Takataka zimetapakaa kila mahali, hii ni ishara ya kwamba, wakaaji wa eneo hilo, hawajatunza mazingira haya na wanatupa takataka ovyo ovyo, kwa kufanya kitendo hiki, wakaaji wanaweza kuadhirika kwa sababu waweza kupata magonjwa mbalimbali yanayotokana na uchafu.

Kando ya mto kuna takataka ambazo zimetapakaa kila mahali, maji ndani ya ule mto, ni chafu, au ni ya rangi nyeusi, wakaaji wa eneo hilo wanaonekana kutozingatia usafi wa mazingira, kwa sababu wanatupa takataka ovyo ovyo, kwa kufanya kitendo hiki wanaweza kuathirika kwa kupata magonjwa mbalimbali, ambayo yanatokana na uchafu.

Kwenye mbuga ya wanyama kuna mnyama anayejulikana kama vile mbuni. Mnyama huyu ni wa rangi nyeusi, anashingo ndefu kuonekana kwa mnyama huyu ama wanyama hawa in ishara ya kwamba wakaaji wa eneo hilo wametunza mazingira.

Katika maeneo ya mtaa wa ovyo na takataka ambazo zimerundikana kando ya nyumba za watu. Wenyeji wa eneo hili wanaonekana kutozingatia mazingira safi. Wengine wanaonekana kuendelea na shughuli zao bila kujali.

Kwenye barabara kuu kuna vyombo mbalimbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile magari madogo, malori na pia pikipiki. Kuna magari ambayo ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe. Kuna watu kando ya barabara ambao wanatembea.

Kwenye kituo cha magari, mabasi tofauti yameegeshwa pale, ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Kuna basi la shuttle ambalo ni la rangi ya buluu, njano na nyeusi. Limesajiriwa kwa nambari KBU465C.Kuna bango ambalo limeshikwa na utingo linaonyesha sehemu mbalimbali abiria wataelekea.

Barabarani kuu, kuna vyombo mbalimbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile, malori, matatu, magari madogo na pia pikipiki. Kuna watu pia ambao wanatembea kwa miguu.

Barabarani, kuna vyombo mbalimbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile matatu, loro, magari madogo na pia vyombo vingine. Kuna matatu ambayo ni ya rangi nyeupe na pia ina mstari wa njano. Imesajiliwa kwa nambari, ka a ya tisa sufuri mbili xa.

Kwenye kituo cha magari matatu yameegeshwa pale, ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Juu ya matatu hayo, kuna mabango ambayo yanaonyesha sehemu abiria wataelekea, sehemu hizi ni kama vile, Mombasa, Mtwapa, Mavueni na pia Voi na Kilifi.

Barabarani, mna vyombo mbali mbali vya usafiri kama vile: matatu, mabasi, magari madogo na pia pikipiki. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile: nyeupe, nyeusi, nyekundu na pia buluu.

Barabarani, mna vyombo mbali mbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile; matatu, mabasi, magari madogo madogo, malori na pia pikipiki. Magari haya yana rangi tofauti kama vile; machungwa, nyeupe, buluu na pia nyeusi.

Kituoni cha magari matatu yameegeshwa ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti pembeni, kuna matatu nyeupe na lenye mistari ya njano limesajiliwa kwa nambari KCE286V. Juu yake kuna bango ambalo linaonyesha sehemu mbalimbali matatu itakayoelekea.

Barabarani mna vyombo mbalimbali vya usafiri. vyombo hivi ni kama vile magari madogo, matatu, mabasi, malori na pia pikipiki. Vyombo hivi vina rangi tofauti kama vile kijivu, nyeusi, nyeupe, nyekundu na pia bluu.

Kwenye kituo cha magari, mabasi ya City Shuttle yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti, tofauti. Utingo, amesimama kando ya mabasi hayo na kushika vibango ambavyo vinaeleza sehemu tofauti, tofauti, mabasi yataelekea na pia nauli ambayo abiria watalipa. Kando ya mabasi hayo kuna pikipiki moja ambayo imeegeshwa pale.

Kwenye kituo cha magari, mabasi yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofautitofauti. Kuna basi ambalo ni la rangi ya buluu, na limesajiliwa kwa nambari, KDM 340K.Kando ya basi hilo, kuna utingo, ambaye amesimama pale kungoja abiria. Kuna bango kwenye basi hilo ambalo linaonyesha nauli abiria watalipa.

Kwenye kituo cha magari, mabasi ya City Shuttle yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Kwenye basi moja, kuna bango ambalo linaonyesha sehemu mbali mbali gari hilo litaelekea na pia nauli abiria watakayolipa. Kando ya gari hilo, kuna utingo ambao wamevalia mavazi ya zambarau.

Barabarani kuna vyombo mbali mbali za usafiri kama vile magari madogo , malori na matatu .Magari haya yana rangi tofauti kama vile waridi blue nyeupe na pia nyekundu.

Barabarani mna vyombo mbalimbali vya usafiri kama vile mabasi, magari madogo, matatu, malori na pia pikipiki. Magari haya yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, buluu, nyekundu na pia njano. Kando ya magari, watu wanatembea na kuelekea sehemu mbalimbali.

Kwenye kituo cha magari, mabasi yameegeshwa hapa ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Pembeni mna basi la Sony Classic ambalo abiria wamelipanda na wanangonja wapelekwe sehemu tofauti tofauti. Kuna bango ambalo linaoonyesha sehemu mbalimbali basi hilo litaelekea.

Kwenye kituo cha magari, basi la Manmo Invest limeegeshwa pale ili abiria waweze kuipanda na kuelekea sehemu kama vile Muthaiga. Kuna bango ambalo linaonyesha nauli abiria watalipa. Limesajiliwa kwa nambari KBU mbili mbili moja B.

Kwenye kituo cha magari, mabasi yameegeshwa hapa ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Utingo kando ya basi, amabaye amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi ameshika bango amabalo linaonyesha sehemu tofauti abiria wataelekea na pia nauli watakayolipa.

Kwenye kituo cha magari. Basi lenye rangi nyeupe, buluu na machungwa limeegeshwa pale ili abiria waweze kulipanda na kuelekea sehemu mbalimbali. Kuna bango juu ya basi hilo, ambalo linaonyesha nauli abiria watalipa.

Barabarani mwa treli, kuna treli moja kubwa ambalo ni la rangi ya njano, zambarau, nyeupe na nyeusi. Linasafiri kuelekea sehemu mbali mbali. Kuna abiria ambao wapo ndani ya treli. Pia, kuna watu kando ya treli hilo.

Kwenye kituo cha magari kuna matatu ambazo zimeegeshwa pale kuna matatu kwa jina prestige juu ya matatu hiyo kuna bango ambalo lina eleza kwamba matatu hiyo itaelekea sehemu kama vile Voi Mombasa Mtwapa Mvueni na Malindi.

Kwenye kituo cha magari, mabasi ya City Hoppa yameegeshwa hapa. Magari haya ni ya rangi ya kijani kibichi na nyeusi. Kuna utingo wawili ambao wamesimama pale na wamevalia nguo za buluu. Mmoja ameshika bango ambalo linaonyesha mahali au sehemu mbalimbali mabasi haya yatapitia na pia pesa watakao lipa abiria kuelekea sehemu hiyo.

Kwenye kituo cha magari basi la Festal limeegeshwa pale ili wateja waweze kulipanda na kuelekea sehemu mbalimbali. Kuna bango kando ya basi hilo ambalo linaonesha sehemu mbalimbali abiria wataelekea na pia nauli watakayolipa. Kuna utingo kando ya basi hilo.

Kwenye kituo cha magari, basi la team petition prominent limesimama pale. Basi hilo ni la rangi ya samawati na pia zambarau. Kuna bango kwenye hilo basi ambalo linaonyesha sehemu mbalimbali abiria wataelekea na pia nauli watakayolipa.

Kwenye kituo cha magari kuna basi la City Shuttle . Gari hilo limeegeshwa hapo ili abiria waweze kulipanda na kuelekea sehemu mbali mbali. Nje ya basi hilo, kuna utingo. Ameshika bango la kuonyesha sehemu ambazo basi litaelekea na pia nauli abiria watalipa wanapoingia kwenye basi hilo. Pia kuna pikipiki ambayo imeegeshwa pale.

Katikati ya mji kuna vyombo mbalimbali ambavyo hutumika katika usafirishaji. Vyombo hivi ushafirisha watu au pia mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Vyombo hivi ni kama vile magari madogo, pikipiki na pia mabasi.

barabarani kuna vyombo mbalimbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile matatu, magari madogo, pikipiki, malori na mengineo. Kuna magari ambayo ni ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe, nyekundu na buluu.

Kwenye kituo cha magari, mabasi ya rangi ya kijani yameegeshwa pale, ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu mbalimbali. Kuna bango ambalo linaonyesha sehemu ambazo matatu izo zitaelekea na pia nauli ambayo abiria wataweza kulipa. Utingo ambao wamevalia koti ya jani wamesimama kando ya mabasi.

Penye kituo cha magari, mabasi kadha wa kadha yameegeshwa pale ili yaweze kuelekea sehemu mbalimbali. Kuna basi lililoko mbele ambalo ni la rangi nyeupe, bluu na nyekundu. Kuna bango llilio kwenye hilo basi ambalo laonyesha sehemu mbalimbali kama vile Nyayo, Gate B, Fedha na nyingineo abiria wataelekea. Nauli ya kuelekea sehemu hiyo ni shilingi themanini. Kuna abiria ndani ya basi hilo.

Kwenye kituo cha magari mabasi kampuni Metro trans yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda kisha kuelekea sehemu mbali mbali. Basi la kwanza limesajiliwa kwa nambari KDL 131 T kuna utingo ambaye amesimama kando ya basi hilo, ambaye ameshika bango linalo onyesha sehemu mbali mbali abiria wataelekea.

Kuna reli ambayo hutumiwa na gari moshi. Pande ama kwa ubali sana kuna magari aina tofauti tofauti kama vile lori, gari ya kibinafsi, matatu na mengineo. Watu kadhaa wa kadha wanatumia miguu kusafiri au kutembea.

Hii ni sehemu ya kituo cha magari. Kuna matatu ambayo imeegeshwa pale. Matatu hii ni ya rangi nyekundu na njano. Kuna utingo kando ya hii matatu ambaye amevalia nguo nyekundu. Kuna kibandiko juu ya matatu hii ambayo inaonyesha sehemu mbalimbali abiria watakapoelekea na pia inaonyesha nauli itakayolipwa.

Kwenye kituo cha magari, tunaona mabasi yenye rangi tofauti tofauti ambayo yameegeshwa pale iliabiria waweze kuyapanda na kuelekea maeneo tofauti tofauti. Tunaliona basi nyekundu, ambalo limesimama na abiria anapanda ndani ya gari hilo. Kuna kibandiko kando ya basi hilo ambacho kinaonyeshana sehemu mbalimbali abiria wataelekea.

Kwenye kituo cha magari, mabasi ya rangi tofauti tofauti yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda, na kuelekea sehemu mbalimbali. Nje, ya basi la machungwa, utingo anawashawishi abiria waweze kulipanda, basi hilo. Kuna kibandiko ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali basi hilo litaelekea, na nauli watakaolipa abiria.

Barabarani kuna vyombo mbalimbali ambavyo ni vya usafiri na hutumika na umma katika kusafiri kwako. Vyombo hivi ni kama vile mabasi, magari madogo na pia pikipiki. Kuna polisi wa trafiki ambao wako kando ya mabasi hayo.

Kwenye kituo cha magari, mabasi aina tofauti tofauti yameegeshwa hapa, ili abiria waweze kupayapanda na kisha kuelekea sehemu mbali mbali, mbele, ya mabasi haya kuna basi la Kenya Bus Service ambalo limesajiliwa kwa nambari, KCK 447B, basi hili ni la rangi ya samawati, kuna utingo kando yale ambaye amebeba bango ambalo linaonyesha sehemu mbali mbali abiria wataelekea na nauli watalipa.

Kati ya vyombo vya usafiri tunavyoona barabarani ni kama vile magari na pikipiki. Kuna magari ya umma na pia ya kibinafsi. Magari haya yana rangi tofauti kama vile manjano na meusi.

Kwenye kituo cha magari mabasi kadha wa kadha yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu mbali mbali. Kuna utingo wawili ambao wamesimama nje ya basi la Citi Hoppa. Kuna bango kwenye basi hilo ambalo linaonyesha sehemu mbali mbali abiria wataelekea.

Kituoni cha magari, mabasi kadha wa kadha yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kisha kuelekea sehemu tofauti tofauti, kuna basi ambalo ni la rangi ya waridi limesajiliwa kwa nambari ya KCE 216B, kuna vibandiko katika kila basi, ambavyo, vinaonyesha sehemu mbali mbali abiria wataelekea, utingo wamesimama, kando ya mabasi hayo.

Kwenye kituo cha magari matatu kadha wa kadha yameegeshwa hapa ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Kuna mabango juu ya matatu hayo ambayo yanaonyesha sehemu na pia nauli itakayolipwa na abiria wanapopanda kwenye matatu hayo.

Hili ni basi. Basi hili ni la rangi ya buluu. Michoro ya aina ya ndege yamechorwa kwenye basi. Kuna kibandiko ambacho kinaonyesha ya kwamba basi hili linatoka mji wa Kasarani hadi Mwiki. Utingo wawili wamesimama nje ya basi hili, wamevalia koti za zambarau.

Barabarani tunaona vyombo mbalimbali vya usafiri. vyombo hivi ni kama vile matatu, mabasi, na pia pikipiki. Mabasi haya ni ya rangi tofauti, tofauti na pia aina tofauti. Ndani ya mabasi na matatu kuna abiria ambao wanaelekea sehemu tofauti tofauti.

Hii ni barabara kuu. Barabarani hii kuna vifaa mbalimbali vya usafiri. Kuna magari ya umma, ya kibinafsi, gari la shule na pia pikipiki. Magari haya yana rangi tofauti kama vile manjano, nyekundu, buluu na mengineo.

Kwenye kituo cha magari. Matatu na mabasi yameengeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kuekekea sehemu tofauti tofauti. Kuna bango kwenye matatu ya rangi ya machungwa ambalo linaonyesha sehemu mbalimbali abiria watakaoelekea.

Kwenye kituo cha magari, kuna matatu aina tofauti tofauti na yenye rangi mbalimbali ambayo yameegeshwa hapa. Juu ya matatu hayo, kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha sehemu mbalimbali matatu hayo yataelekea. Kuna utingo ambao wamevalia nguo za rangi ya buluu ambao wanaongoja abiria kuingia kwenye matatu hayo.

Barabarani kuna vyombo mbali mbali vya usafiri. Vyombo hivi husafirisha abiria na pia mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Vyombo hivi ni kama vile: lori, matatu, mabasi, pikipiki na pia magari madogo. Vyombo hivi vina rangi tofauti tofauti.

Gari hili aina ya matatu limeegeshwa katika kituo cha magari. Gari hili ni la rangi nyeupe na lina mistari nyekundu na ya bluu. Limesajiliwa kwa nambari KDH 042J . Juu ya gari hilo kuna ubao wa matangazo unaonyesha ya kwamba gari hili laelekea MaiMahiu .

Barabarani mna aina mingi ya magari ambayo yako kwenye mwendo. Kuna matatu na pia kuna basi. Kuna kibandiko ambacho kinaonyeshana ya kwamba, mahali ambapo basi limesimama, hapo ni kituo cha mabasi na kwa hivyo basi ama matatu yaweza kusimama ili abiria waweze kuingia ndani ama kushuka.

Barabani kuna vyombo mbalimbali vya usafiri, vyombo hivi ni kama vile mabasi, matatu, magari madogo na pia pikipiki, magari haya, yana rangi tofauti kama vile waridi na pia kijivu, kuna abiria ambao wako ndani ya matatu.

Barabarani kuna vyombo mbali mbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile: lori, pikipiki, magari madogo na pia matatu. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi na nyeupe.

Gari hili ndogo ni la aina ya matatu. Ni la rangi nyeupe, na mstari wa njano. Gari hili limesajiliwa kwa nambari KAP mbili saba tatu U. Kibandiko juu ya lile gari, laonyesha ya kwamba gari lile linaelekea mahali kama vile white house .

Kituo cha magari. Kulingana na vibandiko vilivyowekwa juu ya magari haya, tunaona ya kwamba magari haya yanaelekea kwenye mitaa ya Kiriani na Othaya. Magari haya yameegeshwa hapa ndiposa abiria waweze kuingia kwenye magari haya na kisha yaeleke kwenye mitaa hio.

Kwenye kituo cha magari kuna magari ambayo yameegeshwa pale. Magari haya yanaonekana kuelekea maeneo tofauti tofauti. Juu ya gari moja kuna kibandiko ambacho kinaonyesha ya kwamba, gari inaelekea mji wa Nakuru na kwa hivyo abiria wataweza kulipa nauli ya mia nne na hamsini.

Kwenye kituo cha magari basi la rangi ya kijani kibichi ambalo ni la kampuni ya City Hopa limeegeshwa hapa ili abiria waweze kulipanda na kuelekea sehemu mbalimbali. Utigo ameshika kibango ambacho kinaonyesha sehemu abiria wataelekea, pia kibango hicho kinaonyesha nauli ambayo abiria watalipa kuelekea sehemu hizo.

Hili ni basi. Basi hili lina rangi ya bluu. Limesajiliwa kwa nambari ya KCW 068Z.Gari hili ni la Metro Trans. Kuna kibandiko katika lile gari, cha kuonyesha ya kwamba, gari hili linaelekea maeneo kama vile; Gitaru, Regen baadhi ya maeneo mengine.

Kwenye kituo cha magari kuna mabasi ambayo yameegeshwa pale , ndiposa abiria waweze kuingia au kupanda na kisha waelekee sehemu mbali mbali. Kuna mabasi mawili, moja la metro trans na nyingine ya city shuttle. Kwenye basi la city shuttle, kuna kibandiko ambacho kinaonyeshana sehemu ambayo abiria wanaelekea.

Kwenye kituo cha magari, matatu ambayo ni ya rangi ya kijivu na manjano, imeegeshwa pale, kuna, kibandiko juu ya matatu hio, ambayo inaonyeshana ya kwamba gari hio inaelekea mtaa wa Nakuru, nauli ya kuelekea pale ni shilingi mia tano.

Barabarani mna vyombo mbalimbali vya usafiri, vyombo hivi ni kama vile lori, magari madogo na pia pikipiki, magari haya, husafirisha mizigo au watu, katika sehemu mbalimbali, za nchi, kuna lori ambalo ni la rangi nyeupe na wenye mistari nyekundu, limesajiliwa kwa nambari, KCH 361B .

Barabarani mna magari ambayo hutumika katika usafiri wa umma. Magari haya ni aina ya mabasi. Kuna basi la City Shuttle ambalo lina rangi ya kijani kibichi na bluu. Gari lingine, ni la rangi ya waridi. Gari hili ni la kampuni ya Manmo investors, limesajiliwa kwa nambari KBU 221B. Gari hili lina kibandiko ambacho kinaonyesha sehemu litakapoelekea.

Katika kituo cha magari, kuna mabasi ambayo yamesimama ili kungoja abiria kuingia na kuelekea mahali wanafaa. Gari hili la kijani, linaonekana kuelekea katika mji ama kituo cha utawala . Limesimama hapa, na abiria wanaingia ili waweze kuelekea sehemu hiyo ya utawala.

Kituo ni cha magari kuna matatu kadha wa kadha ambayo yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kisha kuelekea sehemu mbali mbali. Juu ya kila matatu kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha sehemu abiria wataelekea na nauli watakayo lipa.

Barabarani, kuna mabasi mawili, na kuna gari moja la kibinafsi. Basi moja ambalo lina rangi nyekundu, limesimama kushukisha abiria. Gari la bluu, linaendelea na mwendo wake. Gari la kibinafsi, pia linaendelea na mwendo wake.

Barabarani, mna mlolongo wa magari, magari haya, ama kati ya magari haya, kuna yale ya kibinafsi na pia yale ya umma. Kuna, magari aina ya lori, matatu, basi na mengineyo. Pia, kuna watu ambao wanatumia pikipiki kusafiri.

Mlolongo wa magari upo katika barabara ya uma magari haya ni ya kibinafsi na mengine ni ya uma. Kuna magari kama vile lori, matatu, basi na mengineo. Basi ya rangi ya bluu na nyekundu imesimama kando ama imetoka kwa mlolongo wa magari ili kuweza kuwashukisha abiria ama wengine kuingia katika ile basi.

Barabarani kuna vyombo mbalimbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile mabasi ,matatu na pikipiki. Mabasi na matatu yana rangi tofauti tofauti kama vile manjano, bluu, nyeupe ,mekundu na pia bluu.

Kwenye kituo cha magari, basi la kampuni ya Metro Trans ambalo ni la rangi ya buluu; limeegeshwa hapa ili abiria waweze kulipanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Kuna bango kwenye basi hilo ambalo linaonyesha sehemu mbalimbali abiria wataelekea na pia nauli watakayolipa.

Barabarani kuna vyombo mbalimbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile basi na magari madogo. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile kijani, nyeusi, nyeupe na majano. Kuna utingo ambaye amesimama mlangoni mwa basi.

Kwenye kituo cha magari, mabasi yenye rangi tofauti na ya kampuni tofauti yameegeshwa pale. Utingo wameshika vibango ambavyo vinaonyeshana sehemu mbali mbali abiria wataelekea na pia nauli watakayo lipa.

Barabarani kuna vifaa mbalimbali vya usafiri wa umma kama vile matatu, mabasi na pia pikipiki. Kuna kibango ambacho kinaonyesha ya kwamba sehemu abiria wataelekea na pia nauli watalipa abiria hao.

Kwenye kituo cha magari, mabasi mbalimbali yameegeshwa pale ili wateja au abiria waweze kupanda na kisha kuelekea sehemu mbalimbali. Kuna basi ambalo limesajiliwa kwa nambari KDQ 958H . Gari hilo ni la rangi ya kijivu. Kuna kibandiko kando ya hilo gari ambalo linasema ya kwamba wateja wanaelekea sehemu ya Syokimau.

Barabani, kuna vyombo tofauti vya usafiri, vyombo hivi husafirisha, watu ama pia mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine, vifaa hivi ni kama vile: matatu, lori, magari dogo na pia pikipiki.

Barabarani mna vyombo mbalimbali za usafiri, vyombo hivi ni kama vile lori na pia gari ndogo, ambavyo vinasafirisha watu au mizigo kwa sehemu mbalimbali. Kwa umbali tunaona matatu ambayo inatumika kusafirisha watu sehemu mbalimbali, imepakwa rangi ya samawati.

Barabarani kuna vyombo mbalimbali vya usafiri wa umma ambavyo husafirisha abiria ama pia mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Vyombo hivi ni kama vile mabasi, magari madogo, lori na pia kuna kibango ambacho kinaonyesha ya kwamba sehemu hiyo pia huwa ni ya treni.

Kwenye kituo cha magari, kuna mabasi ya kampuni ya City Shuttle. Mabasi haya ni ya rangi ya buluu na kijani kibichi. Yameegeshwa hapa ili abiria waweze kuyapanda na kisha kuelekea sehemu tofauti tofauti. Kando ya mabasi hayo kuna pikipiki. Kuna vibandiko ambavyo vinaonyesha sehemu mbalimbali abiria wataelekea na nauli watakayolipa.

Kwenye kituo cha magari. Mabasi aina tofauti tofauti yameegeshwa pale ile abiria waeze kuyapanda na kuelekea sehemu tofauti tofauti. Kwenye basi ya kampuni ya Citi Hoppa kuna kibango ambacho kinaonyesha sehemu abiria wataelekea na pia nauli watakayolipa. Kuna utingo ambao wamesimama kando ya basi hilo.

Barabarani kuna mbalimbali vya usafiri, vyombo hivi ni kama vile mabasi gari ndogo na pia pikipiki. Kuna polisi wawili wa trafiki ambao wanasaidia katika usafiri wa magari haya. Kuna mabasi mawili ambayo moja ni ya VETERAN na lingine ni la MOANA .

Barabarani, mna vyombo tofauti vya usafiri. Vyombo hivi hutumika kusafirisha watu na pia mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Vyombo hivi ni kama vile matatu, lori, magari madogo na pia pikipiki.

Kwenye kituo cha magari, mabasi aina tofauti tofauti na yenye rangi tofauti yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda, na kisha kuelekea sehemu, tofauti tofauti, basi la Exalted ambalo limeegeshwa pale lina rangi ya kijani, gari hili limesajiliwa kwa nambari, KCF 815V , kuna kibandiko ambacho kinaonyeshana sehemu mbali mbali abiria wataelekea.

Barabarani mna vyombo mbalimbali vya usafiri kama vile mabasi, gari ndogo na pikipiki, vyombo hivi husafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja, hadi nyingine, kuna mabasi ambayo moja ni ya Veteran na nyingine ni la Moana, gari au basi la Moana limesajiliwa kwa nambari KDR 568R, kuna polisi wa trafiki ambao wanahakikisha kuna usalama barabarani.

Barabarani mna mlolongo wa magari. Magari haya ni ya umma na pia ya kibinafsi. Mbele kuna basi ambalo limeandikwa Moana, ni la rangi ya samawati. Limesajiliwa kwa nambari KDR 568R. Mbele ya basi hili kuna pikipiki. Kuna polisi wa trafiki ambao wanasaidia katika usafirishaji huu.

Kwenye kituo cha magari, magari aina ya matatu na mabasi yameegeshwa pale ili abiria waingie na kisha kuelekea sehemu mbalimbali. Matatu nyeupe na yenye mstari wa manjano imeegeshwa pale ili abiria pia waweze kuingia ndani. Limesajiriwa kwa nambari KAR 113F, kuna kibandiko juu ya matatu ile.

Gari hili aina ya basi limesimama kwenye kituo cha magari. Gari hili ni la rangi nyeupe, buluu, na pia rangi nyekundu. Abiria wengine wamekaa ama wameketi ndani ya basi hilo. Kuna abiria mmoja ambaye anaingia ndani mwa basi lile. Utingo amesimama mbele ya basi hilo.

Barabarani kuna vyombo mbalimbali vya usafiri kama vile basi, lori na pikipiki. Kuna basi la Amazing ambalo limepkwa rangi ya bluu na nyekundu. Basi hilo limeegeshwa pale ili abiria waweze kulipanda na kuelekea sehemu mbalimbali. Kando ya basi hili kuna utingo ambaye ameshika bango. Bango hilo linaonyesha sehemu mbalimbali abiria wataenda. Pia linaonyesha nauli abiria watalipa.

Kwenye kituo cha magari matatu aina tofauti tofauti yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea maeneo tofauti tofauti, kuna, matatu ya kampuni ya Namuga Sacco , ambayo imesajiliwa kwa nambari KCE 286V , kuna, kibandiko juu ya hiyo matatu ambayo inaonyeshana mahali gari hilo litaelekea.

Barabarani mna vyombo mbali mbali vya usafiri, vyombo hivi husafirisha watu au pia mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine, vyombo hivi ni kama vile magari madogo, matatu, mabasi, na pia lori, magari haya yana rangi tofauti tofauti.

Kwenye kituo cha magari, mabasi aina tofauti tofauti yameegeshwa pale, ili abiria waweze kuyapanda na kisha kuelekea sehemu tofauti tofauti. Kuna bango, ambalo linaonyesha sehemu mbalimbali abiria watakaelekea na pia, nauli watakapolipa.

Msongamano wa magari katika barabara kuu. Magari ya kibinafsi na magari ya umma, yako barabarani. Basi la buluu, latoka kwenye mlolongo wa magari na linashukisha abiria kutoka kwenye basi.

Kwenye kituo cha magari, magari ya kampuni ya metro trans yameengeshwa pale. Mabasi haya ni ya rangi ya bluu. Mwanadada mmoja ameshika kibao ambacho kinaoonyesha sehemu mbalimbali abiria wataelekea na pia nauli watalipa ambayo ni shilingi hamsini.

Barabarani mna vyombo mbalimbali vya usafiri. Vyombo hivi ni kama vile, mabasi, matatu, magari madogo na pikipiki. Kuna basi la kampuni ya Moana ambalo limesajiliwa kwa nambari KDR 568R.

Kituoni cha magari, kuna mabasi aina tofauti tofauti yameegeshwa pale. Hii ni kuwezesha abiria waweze kuyapanda na kisha kuelekea sehemu tafauti tofauti. Kuna basi la kampuni ya Kenya Bus Service , ambalo ni ya rangi ya samawati, kijani na manjano limeegeshwa pale mbele. Kuna utingo, ambaye amesimama kando ya hili basi ameshika kibandiko kinaonyesha sehemu atakayoelekea abiria na nauli watakayolipa.

Kwenye kituo cha magari, matatu kadha wa kadha yameegeshwa pale kwa minajili ya abiria kuyapanda na kuelekea sehemu mbalimbali. Juu ya matatu iliyoko mbele, kuna mizigo ambayo imefungwa pale. Kuna kibandiko ambacho kinaonyeshana ya kwamba matatu hiyo yaelekea sehemu ya Nakuru.

Kituoni cha magari, kuna magari ambayo yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kisha kuelekea sehemu mbalimbali. Tunaliona basi ambalo ni la rangi ya zambarau ambalo linaegeshwa pale mbele. Kuna utingo wa tatu, mmoja wao ameshika kibandiko ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali abiria wataelekea. Kuna watu ambao wamezingira magari haya.

Kwenye kituo cha magari, matatu aina tofauti tofauti yameegeshwa pale ili abiria waweze kuyapanda na kuelekea sehemu mbalimbali. Juu ya matatu hayo, kuna vibango ambavyo vinaonyesha sehemu abiria watakaelekea na nauli watakayolipa.

Gari hili, ni la kibinafsi, lina rangi ya kijivu, lina magurudumu manne. Nyuma ya gari hilo, mna gari la kijivu pia. Kuna kituo cha petroli nyuma ya hiyo gari.

Kwenye kituo cha magari, kuna gari au basi la SuperMetro ambalo limesajiliwa kwa nambari KDS 469D. Gari hilo limeegeshwa pale ili abiria waweze kuingia ndani na kupelekwa mahali wanafaa kuelekea. Kando ya gari lile, kuna kibandiko ambacho kinaonesha naulia ambayo abiria watalipa kuelekea mahali wanaenda.

Katika eneo hili, takataka zimerundikana kando ya mto. Hii ni ishara ya kuwa wakaazi katika eneo hilo hawajazingatia usafi na wanatupa takataka ovyoovyo. Kwa kufanya hivi, wakaazi hawa wanaweza pata magonjwa ambayo hutokana na uchafu.

Ndani ya mto kuna takataka ambazo zimerundikana. Maji kwenye mto yanaonekana si safi. Wakaaji wa eneo hilo wanaonekana hawajazingatia usafi wa mazingira kwa kuwa wameweza kutupa takataka ovyo. Kwa kufanya kitendo hiki waweza kuadhirika kwa kupata magonjwa mbalimbali yanayotokana na uchafu.

Mbele ya boma hii kuna tanki kubwa ambayo ni nyeusi. Tanki hii imetokana na kampuni ya Vectus. Kuna mabomba ambayo yameunganishwa ilikuweza kupeleka maji ama kutoa maji kutoka kwenye tanki. Kando ya tanki hio kuna mtungi ambao ni wa rangi ya jandi.

Mabomba matatu yamepita juu ya mtaro na mabomba hayo yako na rangi tofauti. Kati ya mabomba hayo kuna mawili ambayo yako na rangi ya kijani na moja iko na rangi ya bluu. Ndani ya mtaaro kuna maji ambayo ni chafu.